Wagonjwa kadhaa wanasubiri huduma katika kituo cha afya. wengi wao wamevalia barakoa usoni. Baadhi ya wafanyikazi wa afya wanaonekana wakiwahudumia wagonjwa wengine nyuma. Chumba kinaoneka kuwa na kuta nyeupe na madirisha machache. Hali hii inaoenyesha huduma wa kitamaduni zinazotolewa.

Kijumba hiki kinaonyesha mwanamke ameketi kitandani na mtoto mdogo. Wote wamelindwa na chandarua kikubwa cha buluu. Wamefunikwa na blanketi yenye miramba mbalimbali. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya makazi duni.

Mtu mzima anapokea sindano kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wamevaa barakoa wakizingatia tahathari muhimu za kiafya. Inaonekana shughuli hii inafanyika katika eneo la wazi labda kituo cha chanjo.

Wanamuke mmoja amevaa barakoa ya bluu na anaonekana akipokeaa chanjo. Muuguzi amesimama karibu nae akimsaidia. Nyuma kuna mfuko mkubu wa kuhifathi vifaa ya matibabu, tukio hili linoonyesha kampeni ya afya ya uma. Inaashiria juhudi za kuzuia magonjwa.

Afisa wa afya amevaa kinyago na glavu anatoa chanjo kwa mtu. Mtu anayepokea sindano ameketi akiwa pia amevalia barakoa. Nyuma yao watu wengine wamesimama, wengine wakiwa wamevalia barakoa. Mazingira yanaonyesha shughuli ya chanjo ikifanyika nje.

Chumba cha hospitali kinaonekana kukiwa na kitanda kimoja. Mgonjwa amelala chali, akiwa amefunikwa shuka nyekundu na nyeusi. Muuguzi amesimama karibu akitoa huduma ya matibabu. Ukuta wa buluu na vitu vingine vya hospitali vinaonekana vikionesha mangizingira ya tiba.

Hospitali inaonyesha mgonjwa amelala kitandani akipata matibabu. Madaktari wawili, wakiwa wamevaa suti nyeupe na kujikinga, wanamhudumia. Mashine ya kufuatilia mapigo ya moyo inaonekana juu ya kitanda, ikionyesha usomaji wa 91 na 93 . Mgonjwa amefunikwa blanketi ya bluu na ana kifaa cha kupumulia puani.

Gari kubwa jeupe lenye nembo ya msalaba wa blue na maneno mobile clinic limesimama tayari kando yake. Nembo ya beyond zero linaonekana likionyesha huduma za afya. Diriisha zilizopangwa vizuri zinaonyesha mapangilio wa ndani wa gari. Hii ni kliniki ya simu iliyoundwa kutoa huduma za matibabu popote.

Huyu ni mwanamke mmoja na wasichana wawili wakiwa nje labda wakishirini katika shughulika ya kijamii au mradi. Aliyekushoto amevaa barakoa ya rangi ya bluu na anaonekana akishikilianguo za ndani za watoto au za kike zenye michoro.

Hapa tunaona majengo kadhaa meupe yaliyojengwa kwa kontena. Kila jengo lina dirisha na mlango maneno kiliniki imeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu. Pia kuna bendera ya Kenya na nembo ya serikali. Wanaume wawili wamevaa sare za kijeshi na wanatembea mbele ya miundo hii.

Watu watatu wamekusanyika nje, chini ya banda, wakionekana kushiriki katika kikao. Wote wamevaa barakoa, wakionyesha kuzingatia afya. Mmoja amevaa shati la zambarau, mwingine nguo nyeusi, na watatu ana koti jekundu. Anga linaonekana kuwa jua kali, likiashiria mazingira ya nchi kavu.

Gari ya zahanati ya rununu limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo, likitoa huduma kwa jamii. Watu kadhaa wamejipanga wakisubiri matibabu ya ushauri. Alama ya beyond zero clinic inaonekana wazi kwenye gari. Baadhi ya watu wanaonekana wikishuka kutoka kwenye gari.

Hii ni picha ya x-ray ya meno, mtaalamu ameva glove za blue na anelekeza kwa kalamu kwenye meno, x-ray hii inaonyesha muundo kamili wa taa ya meno hali inaashiria huduma ya matibabu ya meno labda katika clinic .

Huu ni mdomo wa mtu unaonekana ukishikilia kipande cha mmea kinachofanana na mzizi au tawi dogo na kikitafuna. Kuna pete kubwa sikioni ikonyesha uwezekano, utamaduni fulani.

Hili ni tabasamu la mtu mweusi likiwa limegawanywa kati upande wa kushoto ukionyesha meno yake yakiwa rangi ya njano au kahawia na upande wa kulia ukionyesha meno yake yakiwa meupe sana na yameng'aa.

Daktari wa meno anamchuguza mgonjwa wake. Daktari amevaa koti jeupe ,barakoa ya kijani na glavu nyeupe. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum akifungua mdomo wake. Dirisha linaonekana nyuma likiacha mwanga uingie. Hali hii inaonyesha huduma ya afya ya kinywa.

Mdomo unaonyesha meno ya mbele na ufizi mwenye afya. Kijiti cheupe kimetumiwa kusafisha meno, kikiashiria usafi wa mdomo. Utaratibu huu unaonyesha umuhimu wa kutunza meno. Mandhari ya jumla inatoa hisia ya utunzaji wa meno

Hii ni sehemu ya juu ya mwili ya mwanamke inayolenga kicheko chake. Ana tabasamu pana linalofichua meno meupe. Ngozi yake ikionekana kuwa rangi nyeusi na nywele zake ndefu zikianguka mabegani.

Mtu anaonekana akitia dawa ya meno kwenye mswaki ambao una rangi ya buluu na nyeupe huku dawa ya meno ikitoka kwenye chupa ndogo. Hali nzima inaonyesha utaratibu wa kawaida ya kujitayarisha kusafisha meno.

Huu ni mwanamke aliyefungua mdomo, na kuonyesha meno meupe, yaliyopangika vizuri. Midomo yake ina rangi ya waridi, ikipendeza sura yake. Ngozi yake ina rangi nyeusi iliokolea, ikionyesha uzuri wa asili. Pua na sehemu za mashavu yanaonekana kwa karibu yakikamilisha picha.

Meno safi yanaonekana yakipakwa dawa, brashi ya kijani inatumika kwa uangalivu kupaka dawa. Mdomo unafunguka kuonyesha ufizi wenye afya. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa kinywa katika kituo hii.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mgonjwa wa meno akiwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno aliyevaa kinga za mikono za buluu na kushikilia mdomo wake na kuonyesha meno yake ya mbele.

Hawa ni wataalam wawili wa meno wakimtibu mtoto. Daktari mmoja amevalia mavazi ya upasuaji na kofia, akilenga kinywa cha mgonjwa. Msaidizi wake amevalia barakoa na nguo za uso, akisaidia kwa karibu. Hali inaashiria huduma ya matibabu ya meno, inayotolewa kwa makini.

Hii ni eneo lililokumbwa na maafa lenye vifusi vingi vya udongo. Watu kadhaa wamekusanyika wakiwemo maafisa wa serikali na wanajeshi. Baadhi ya watu wamevalia fulana na kuokoa maisha wakionyesha shughli za usaidizi. Nyumba iliyoharibika inaonekana katikati ikiashiria uharibifu mkubwa.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba lenye udongo mwekundu. Mbuzi weupe kadhaa wanatembea karibu naye. Baadhi ya miti midogo inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya nusu jangwa. Udongo unaonekana ukiwa kavu na uwimavumbi. Mandhari hii inaashiria ufugaji wa mbuzi katika maeneo kama nchini.

Watu wengi wanasongea ndani ya maji mengi yaliyokwama barabarani. Baadhi yao wamejitumbukiza kabisa wakijaribu kupita kwa shida. Majengo yaliyopakana yamefurika yakionyesha athari za mafuriko. Hii inaonekana kuwa mbaya huku jamii ikikabiliana na changamoto kubwa.

Hawa ni wafanyikazi watoto wa afya waliovalia sare nyekundu na barakoa. Wanaonekana wakiandaa kifaa cha matibabu karibu na ndege ya kubeba wagonjwa. Ndege nyeupe imeegeshwa nyuma ikionyesha huduma za dharura za anga. Vifaa vingine vya matibabu vimetwanyika chini vikiashiria utayarishaji.

Hili ni tukio la usaidizi wa kibinadamu ambapo mwanaume anayevaa barakoa na shati la bluu anampatia mwanamke mfuko mkubwa labda wa chakula au maitaji mengine. Anabeba mfuko huo kichwani jambo linaloaahiria uwezekano wa kugawia msaada katika jamii.

Waokoaji wanajitahidi kuwasaidia watu walioathirika na mafuriko. Maji ya kahawia yamefurika babarani yakifunika nyumba zilizo karibu. Watoto wanaonekana wakibebwa mabegani wakipelekwa sehemu salamu. Hali inaashiria juhudi kubwa za uokoaji zikiendelea.

Maafisa wa uokoaji wamesimama kwenye barabara iliyojaa maji baada ya mvua mkubwa. Mtu mmoja amevaa mavazi ya kizima moto akionekana akijaribu kusaidia. Pikipiki ya abiria inayofahamika kama tuktuk imekwama katikati ya maji.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa taka uliopitiliza. Chungu cheusi kimejaa hadi kufika na makopo ya kahawa, chupa za plastiki na mifuko ya vyakula. Baadhi ya taka zimetapakaa chini zikichanganyika na majani yaliyoanguka. Kando yake kuna ukuta na matofali na mti mdogo uliopanda kwenye sufuria.

Katika tukio hili, watu kadhaa wanashiriki usafi. Mama moja amemshikilia mtoto mdogo akimsaidia kunawa mikono. Kifaa cha kijani kibichi chenye chapa ya dettol kinatoa maji. Watu wote wamevaa barakoa kujikinga na mathari. Hali nzima inaashiria umuhimu wa usafi wa mikono kwa afya ya jamii.

Hali inaonyesha mwanaume akizima moto mkubwa. Amevalia sare ya kuzima moto akiwa na kofia ngumu na vifaa vya kujikinga. Moto unawaka kwa mguvu kwenye jengo la mbao na moshi mingi unafuka. Hii inaashiria mazoea ya kuzima moto au tukio halisi la dharura.

Eneo kubwa limeharibiwa likiwa limejaa visiki vya miti. Mkondo mdogo wa maji unapita katikati ya mabaki ya miti iliyokatwa. Ziwa laonekana kwa mbali likionyesha tafkari ya anga. Miti mirefu bado inasimama upande mmoja wa maeneo. Hali hii inaashiria athari mbaya za ukataji miti.

Rasi ya matumbawa yenye afya njema imejaa maisha chini ya bahari. Aina nyingi ya matumbawa ya rangi tofauti yanaonekana yaki stawi. Samaki wadogo wanazunguka kati ya miamba. Maji ya buluu yanayoong'aa yanaonesha kina kifupi. Mazingira haya chini ya maji yanaonyesha maboyani tayari ya viumbe.

Friji mbili chakavu zimesimama katika chumba kinachoonekana kama maabara. Zimefunikwa na kutu na chafu nyingi zikionyesha kutotumika kwa mufa mrefu. Vifaa vyengine vya kielektroniki vimepangwa kwenye meza iliyo karibu. Hali ya jumla linaonyesha eneo lisilotumia au lililotekezwa.

Hiki ni chumba cha matibabu ya meno chenye vifaa vya kisasa. Mtaalam mmoja wa meno amesimama akirekebisha taa maalum juu ya kiti. Dirisha lililo wazi linaonyesha mandhari ya nje ikileta mwanga wa asili. Vifaa vingine vya meno viko mezani vikiashiria utayarishaji.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kimeunganishwa na mgonjwa aliyelala kitandani. Skreeni inaonyesha namba mbalimbali labda mapigo ya moyo na shinikizo la damu. Mkono ya mgonjwa inaonekana na dipu imechomwa ndani yake. Kitanda kimetandikwa shuka nyeupe ikionyesha mazingira ya hospitali.

Chumba hiki kina vifaa vya uchunguzi wa macho vimewekwa kwenye meza ya mbao. Kuna kiti cheusi mbele ambacho kina maandishi nyuma yake ikionyesha kuwa labda ni hospitali ndogo nchini. Juu ya ukuta kuna bango la anatumia ya jicho.

Hiki ni kifaa cha mabati chenye chapa scian kikiwa kimelala juu ya meza nyeupe, kina rangi nyeupe na mashimo ya hewa upande wa juu pamoja na vifungu na viunganishi mbalimbali.

Mikono ya mtu inaonekana ikijaza fomu kwenye meza. Kuna rejista ya manjano lenye lebo presumptive tb register . Karatasi zingine na fomu zimetawanyika juu ya sehemu ya kazi. Mazingira haya yanaonekana kuwa ya ofisi au kituo cha afya.

Huu ni mlima mkubwa wa magodoro meusi yaliyofungwa kwa plastiki yaliyopangwa vizuri. Magodoro haya yamerundika juu ya meza yakiwa tayari kwa usafirishaji au kuhifadhiwa. Anga la buluu linaonekana kwa mbali ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Vifaa viwili vya plastiki vimepangwa juu ya meza. Kifaa kimoja ni cheusi na kingine chekundu, ikionekana kufanana kwa umbo. Inafanana na fetoskopu zana ya kuskiliza mapigo ya moyo ya mtoto tumboni. Sehemu ya chini ya meza ina muundo wa kokoto, na miguu ya mtu inaonekana kwa mbali.

Bidhaa mpya ya kusikia imeonyeshwa katika kifunganisho chake. Kifaa hiki cha masikio kimeundwa kuvaliwa nyuma ya sikio. Sanduku lake linaonyesha sifa zake muhimu ikiwemo uwezo wa kuwa HD . Ndani ya kifunusho cha plastiki, kifaa hichi kidogo cha kahawia kinaonekana pamoja na cable yake ya kucharge ya USB .

Huu ni mfano wa picha wa mwanamke amechoka sana na amelala kifundi fundi juu ya meza uso wake ukiwa umelallia kibodi cha komputa dongo. Amevaa fulana ya njano na suruwali nyeusi akiwa ameketi kwenye kiti cha ofisi au kwenye nyumba cha rangi ya blue .

Hiki ni kisanduku cha dawa kiitwacho dentamol . Kisanduku kina rangi ya chungwa hafifu na juu yake kuna picha ya meno na fizi zake ikionyesha muundo wa ndani ya jino. Kwa jumla ni kifunganisho cha dawa ya meno au fizi.

Sanduku jekundu la dawa linaonekana wazi likiwa na chapa ya "Profen Ibuprofen suspension". Maelezo ya matumizi ya hifadhi yamechapishwa kwa lugha ya kifaransa. Kipimo cha one hundred milligrammes per Ibuprofen kinatajwa bayana ya kila five ml . Nembo ya mtengenezaji na anwani yake ya Nairobi yachapishwa chini.

Chupa nyeupe ya dawa na sanduku la bluu, lenye dawa ya maumivu, vimewekwa kwenye meza ya mbao, zote zina label ya care one, extra strength acetaminophen 500 mg . Bidhaa hizi zimetengenezwa kusaidia kupunguza maumivu, na homa.

Mkono wa.mtu mzima unamshika mtoto mchanga. Mtu huyu anaweka alama kwenye kidole cha mtoto. Kidole kidogo kinaonekana kikiwa na wino wa buluu. Tukio hili linaashiria chanjo au ukaguzi wa afya wa mtoto. Nguo za manjano na buluu zinaonekana nyuma.

Mama mmoja amebeba mtoto mchanga huku amevaa barakoa. Mtaalam wa afya amevaa glavu na anatoa dawa au chanjo kwa mdomo wa mtoto. Mtoto huyo anaonekana akilia na amevaa nguo za rangi ya waridi. Nyuma yao kuna watu wengine na nyaraka wakionyesha kituo cha matibabu. Mazingira haya yanaonyesha huduma muhimu ya afya kwa watoto watoto.

Mtoto mdogo analala kitandani, akiwa amefungwa bendeji kichwani, na bomba la pua. Mkono mmoja unaonekana ukimshika mkono wake mdogo, ikionyesha uwepo wa mlezi. Mtoto huyu anaonekana amevaa nguo zenye rangi nyekundu, na njano.

Watoto wanne wamekaa kwenye mkeka wakisoma kitabu pamoja. Kitabu hicho kina picha zenye maumbo na rangi mbalimbali. Wanajifunza kwa bidii huku mmoja wao akionyesha kitu kwa kidole. Mwanga unaingia ndani ya chumba ukiangaza sura zao.

Mkono mmoja uliovaa glovu nyeupe unaonekana kuchukua sampuli ya damu kutoka kwenye kidole cha mkono mwingine. Tone ndogo la damu linaonekana kwenye ncha ya kidole hicho huku kifaa kidogo labda lancet kikitumika kuchukua sampuli hio.

Huu ni muuguzi anayeonekana kushughulikia mgonjwa akitoa huduma za afya au maelekezo. Amevaa sare ya pink na barakoa ya bluu na kumsaidia mgonjwa anayekaa mama aliyetoka kuzaa.

Hawa ni wauguzi kadhaa wakiwa katika chumba cha hospitali barani Afrika. Muuguzi mmoja amesimama akishughulikia kisanduku maalum labda ya kuhifadhi chanjo. Wauguzi wengine wanne wameketi wakiandika au kujifunza. Hali inayoashiria utoaji huduma muhimu wa afya au mafunzo.

Watu kadhaa wamekusanyika nje karibu na mti mkubwa, mmoja anayeweza kuwa mtu wa huduma amevaa koti la manjano akimpima mtoto mdogo. Wanawake wawili na mtoto mwingine wanaonekana kuwa wakisubiri.

Hili ni kundi la wanawake na watoto wadogo wakiwa nje ya jengo, labda shule au kituo cha jamii katika eneo la vijijini. Mwanamke anaonekana mmoja amesimama, amevaa fulana ya nyekundu na sketi nyeusi akitazama mbali.

Kifaa kimoja cha kuosha mikono kinaonekana. Kimeundwa kwa chuma cheupe kikiwa na ndoo ya bluu juu yake na beseni chini. Chupa ya sabuni pia iko karibu ikionyesha matumizi yake. Kifaa hiki kinaonekana kimeundwa kwa usafi wa umma huenda kutokana na maitaji ya afya.

Mtu mwenye ngumi anaonekana karibu na uwanja wa mapigano. Anauvimbe mkubwa kwenye upaji la uso wake. Kuzi yake anaonekani nangaa kwa jasho, yike onyesha juhugi kubwa. Nyuma yake kuna giza, yike onyesha kuzi ngatia kwake kwenye mapambano.

Mkono wa mtu mzima unaonekana ukiwa umewekwa mbele ya kitambaa cheusi. Vidole vimekunjikana kwa namna isiyo ya kawaida. Ulemavu huu unaweza kuashiria hali ya kiafya. Ngozi ya mkono inaonekana kuwa rangi ya nyeusi. Mkono huu unawakilisha changamoto za kiafya.

Mchezaji amevalia jezi ya kipa anaonekana ameanguka chini. Mikono yake imeshika miguu kuashiria maumivu makali. Nyuma yake mchezaji mwengine anaonekana akipita. Hali inaashiria jeraha wakati na mchezo wa soka.

Mguu unaonyeshwa ukiwa umelala juu ya kitambaa cheupe. Sehemu ya kifundo cha mguu na maeneo ya karibu yamevimba na yana rangi zambarau. Hii inaweza kuashiria jeraha au kuvunjika kwa mishipa ya damu chini ya ngozi. Vidole vya miguu vinaonekana vikiwa sawa lakini uvimbe unaonyesha uharibifu.

Huu ni mti mkuba wenye majani mengi ukiangaziwa na jua . Miale ya jua inapenya kupitia matawi ikitengeneza mwangaza mzuri. Shina la mti linaonekana imara na ngumu. Manthari ya kijani kibichi inaonekana nyuma ikonyesha asili. Mti huu unatoa kivuli cha uzuri na kipekee.

Huu ni mti mkubwa wenye majani mengi ya kijani kibichi, ambao unaoonekana kuwa umekua kwa muda mrefu kutokana na ukubwa wa shina na matawi yake. Baadhi ya matawi yanaonekana kuwa na maganda yaliyoanguka au yaliharibika.

Mazingira ya asili ya mipambo kwa mimea mingi. Mikomba mirefu inasimama wima, ikiwa na majani mapana na matunda iliochipuka. Karibu mjomba mimea mingine mitugi na furahia mwangaza wajua. Hii bustani yenye mimea mbalimbali, ikionyesha uzuri wa sili.

Huu ni mmea mrefu wa majani mwembamba na kijani kibichi umepandwa kwenye udongo. Karibu nayo kuna mimea mingine midogo iliyo pandwa kwa safu ikiashiria shamba au bustani. Kwa mbali kuna miti mirefu na jengo la mbao lenye paa la udongo likionyesha mazingira ya vijijini.

Jua linaangaza kupitia majani ya mmea mrefu. Majani yake ni marefu na membamba yakiwa na rangi ya kijani kibichi . Nyuma yake kuna miti mingine iliyojaa majani. Anga linaonekana la buluu ikionyesha hali ya hewa safi. Mazingira haya yanaonyesha ukuaji wa musili ya mimea.

Shamba linaonekana kuwa na migomba mirefu na majani mapana ikipamba mandhari ya kijani kibichi. Katikati mmea mwenye maua yanayochipuka unasimama wima ukionyesha ukuwaji mzuri. Mwangaza wa jua unapenya kupita matawi ukiangazia baadhi ya maeneo.